Unga mingi inamwagika kutoka juu, imetapakaa sehemu kubwa. Kuna chuma ambayo imeundwa. Kuna mwangaza unatokelezea kando yake.

Ndizi mbili zilizokomaa zikiwa zimefungwa, kwa pamoja. Kwa kamba. Juu ya uso wa ambao wenye mchanganyiko wa rangi ya kijivu.

Mkungu wa ndizi umening'inia kwenye mmea na ziko kwenye hatua ya ukuaji zikiwa bado mbichi. Majani makubwa ya mimea yanaenea kwa nyuma.

Maganda za ndizi zimekauka, zingine ziko hali mzuri, iko katika miti yani shamba na mimea ingine ndogo.

Mtu ako katika shamba la ndizi. Ameshika ndizi. Nyumna yake kuna miti mirefu na jua likitongoza. Amesimama kwa kasi na kuangalia.

Mwanadada ambaye amebeba kifaa fulani kwa mgongo, anapuliza dawa kwa ng'ombe, ng'ombe ambaye anaonekana ametulia, nyuma yake kuna watu wengine na kuna miti na mimea inaonekana kuwa imekauka.

Mtu aliyesimama karibu na safu ya mitungi ya maziwa, akiwa amevalia mavazi ya kazi ya kawaida, na kushikilia kibuyu cha maziwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya miti.

Mahindi imekomaa. Imepangwa kwa mstari kutoka juu hadi chini. Kuna mbao ambayo inaonekana inachomeka. Kuna kamtungi kadogo ka mafuta.

Mtu mmoja aliye shambani amevaa nguo za kawaida na kushika kamera pamoja na vifaa vya kurekodi. Shamba lina mimea ya ndizi iliyopandwa kwa safu na ardhi.

Vitalu vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio, vikiwa na mimea michanga yenye majani ya kijani kibichi cha afya nzuri.

Watu wakishighulika kwa kusanya na kupanga ndizi kwa wingi. Ndizi zimetandazwa katika makundi tofauti na baadhi ya watu wamesimama huku wengine wameinama wakikusanya kwa mikono.

Ndizi ambazo zimeiva ziko bado kwa mti na zingine hazijaiva. Chini kuna nyasi na miti mingine tofauti tofauti.

Ndizi mingi zimepangwa, vizuri. Zinaonekana zimeiva. Zinatabasamu. Kuna matawi ya majani. Na jua inatokelezea kwa kasi , ndogo.

Watu wawili wamesimama, mmoja anamwaga maziwa mwingine akimtazama. Kando yao kuna watu wengine ambao wanatazama chini. Wako katika jumba ambalo limetengenezwa kwa mbao.

Mkulima ambaye ako katika shamba la mahindi. Amesimama. Amevaa kofia na ameshika mahindi kwa mkono. Nyuma yake kuna miti mirefu.

Watu watatu wamesimama kwenye bandara la maonyesho. Mmoja akiwa kando ya meza yenye vifaa vya maabara au teknolojia. Kueleza kwa maelezo kwa watu wawili waliokuwa mbele yake.

Mtu amesimama, amevalia manguo nyeusi. Amebeba ndizi kubwa, chini yake kuna mandizi mengine yamelalishwa chini. Kando yake kuna gari ambayo imefunguliwa.

Shamba hili limejaa mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mpangilio wa mstari. Mimea ina majani mapana na madogo, inaonekana kuwa ni yenye unyenyekevu, kuashiria mazingira bora ya kilimo.

Hali ya hewa nzuri. Mimea imepangwa kwa mpangilio. Midogo na mikubwa. Kando kuna miti ambayo inaonyesha hali nzuri. Mimea hiyo inapendeza kuonyesha kuwa kuna hali nzuri sehemu hiyo.

Sufuria ina uji au chakula cha majimaji kinachochemka na kijiko kikubwa kimechota sehemu ya uji huo ambayo iko kwa gesi la moto.

Watu wawili wamesimama mmoja ameshikilia kifaa anaonekana akinyunyizia. Amevalia manguo nyeupe, kuna mitungi ya chuma iko kando yao.

Lori la maziwa limeegeshwa karibu na jengo. Mtu akiwa na mtungi la maziwa. Amevaa kofia la kinga na koti akiashiria huduma ya usambazaji wa maziwa.

Kuna mtu amesimama. Anaonekana kuwa mrefu, sana. Ameshika ndizi. Nyuma yake kuna mti ambao umeshikilia ndizi hiyo na kuna miti ingine mifupi. Kuna nyasi. Inaonekana kuwa hali nzuri.

Mahindi ambayo imetupakaa; sehemu yote. Inaonekana kuwa imekomaa. Mtu amesimama, amevalia mavazi nyeusi. Ameshika mahindi moja. Kwa ishara ya kuonyesha.

Kuna nyasi za manjano. Zinaonekana kuwa ni chache mno. Kuna vumbi na mchanga. Ng'ombe wawili wamelala. Wanaonekana kuwa wana afya.

Ngo'mbe nne wako sehemu ya takataka, zimetapakaa kila pahali makaratasi na uchafu zingine. Kando kuna chuma.

Watu wawili, Mmoja ameketi akikamua ng'ombe mwingine amesimama akishikilia ndoo kwa mkono. Kuna ng'ombe watatu ambao wamesimama.

Mtaalum wa maabara anafanya utafiti akiwa kwenye mazingira ya kisiyansi. Kuna dirisha kubwa lenye vioo na mashini tofauti tofauti nyuma yake.

Ndizi zimewekwa chini na ni mingi haswaa. Kuna mtu ambaye amesimama kwenye mti. Nyuma yake kuna mimea ya majani na miti ya ndizi.

Shamba la ndizi zilizokomaa zikiwa bado kwenye kikonja chake zikishikiliwa kwa mkono mmoja. Ziko katika sakafuni.

Watu wanakauka nafaka kwa kuzisambaza kwenye kitambaa chini, wakifanya kazi kwa mikono. Ni shughuli ya kilimo inayodhihirisha bidii na kushikamana kwa jamii.

Watu watatu wakivuna ndizi shambani. Mmoja anainama kuzichukua, wengine wawili wamesimama karibu na ndizi zilizolazwa juu ya majani.